Hawa watu wanaonekana wamesimama kwenye afisi ya huduma kwa uma, labda wamekuja kusaidiwa au wamekuja kuchunguza kitu fulani. Kuna wengine pia vile vile wanaonekana wameketi.

Hawa watu wanaonekana kuwa wako uwanjani, labda wamekuja kushangilia timu yao au ni wachezaji na wenzao ambao wako uwanjani wameshinda, ndio maana wote wana furaha na wanatabasamu.

Hawa ni washabiki wa timu fulani. Wanaonekana kuwa wako uwanjani wanashabikia timu yao. Wengi wanaonekana wamebeba bendera ya Kenya na pia vilevile, wanaonekana kuwa na furaha sana.

Hawa ni wachezaji, wamevaa jezi yenye chapa VIVA na wanaonekana kuwa wamesimama tayari picha. Na wengine wamechuchumaa ili kupigwa picha. Na wanaonekana kuwa wanatabasamu.

Huyu ni chief justice wetu wa taifa ya Kenya pamoja na wenzake . Wote wanaonekana kuwa wamesimama na wote wanaonekana kuwa wanatabasamu. Wanaweza kuwa wamepokea ujumbe mzuri au wamesimama ili kupigwa picha.

Hawa ni wachezaji soka . Wanaonekana wako uwanjani wanacheza. Wengine wamevaa jezi za rangi ya kijani kibichi na mwingine amevaa jezi ya rangi ya samawati.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia, wanaonekana kuvaa jezi ya rangi ya kijani kibichi, wengine wanaonekana wamebeba nyundo, wengine ngoma, wengine vuvuzela na wengine pia vile vile wamebeba vijiti na bendera.

Hapa ni Huduma Centre na kuna watu wengi. Wengine wanaonekana kuwa wameketi na wengine wamesimama tayari kuhudumiwa. Pia vilevile, kuna wenye wamesimama kwa mlango ya cyber cafe tayari kuhudumiwa.

Hawa ni wachezaji na wanaonekana kuwa na furaha sana, labda inaweza kuwa wameshinda, kwa sababu wamebeba kikombe cha ushindi. Hawa wachezaji wamevaa shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi ya samawati, wote

Rais wa taifa yetu ya Kenya anaonekana ameketi anaandika. Kando yake, ni Bi. Rachael Ruto. Kando yake pia vilevile kuna mawakili ambao wanaonekana wamesimama na wanatazama kile ambacho rais anaandika.

Huyu kijana anaonekana kuwa na furaha sana na kwa mkono anaonekana amebeba pasipoti. Kando yake kuna magari. Nyuma pia vile vile kuna watu ambao wameketi.

Rais Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana amesimama na mawakili. Mawakili hawa wanaonekana wamesimama pia na wanamsikiliza. Mawakili wawili wanaonekana wakitabasamu. Mmoja naye anaonekana akiwa makini.

Hawa watu wanaonekana kuwa wako kwenye benki Na pia vilevile, wanaonekana kuwa wako tayari kutoa fedha zao au kuweka na kuna wenye wameketi na kuna wenye wamesimama, na pia vilevile ,kuna afisa wa usalama ambaye anaweka pale hivyo usalama.